Magonjwa na ajali ni sehemu ambazo hatuwezi kuziepuka katika maisha ya binadamu. Hivyo ni muhimu kwa kila binadamu kuchukua bima ya afya, ambayo itawasaidia sanasana wakati ambapo wanapata magonjwa bila ya kutarajia.

Huduma za kutuma na kupokea pesa kutoka nchi mbalimbali ni muhimu katika maisha ya binadamu. Hivyo tuna kampuni kama western union, moneygram, M-Pesa amabzo zimewasaidia sana hadi nasi kuweza kutuma pesa zao.

Magari ni sehemu muhimu katika maisha ya binadamu, Iwapo una familia basi ni muhimu sana angalau uwe na moja ambayo itakusaidia kuwasafirisha, japo bei yao ndiyo inayowahangaisha wananchi.

Tangu kuibuliwa kwa M-Pesa nchini Kenya maisha ya binadamu yamekuwa rahisi sana. Unaweza kununua bidhaa, unaweza kutuma pesa na kupokea pesa popote pale ambapo ulipo bila wasiwasi.

Gari aina ya nissan, ni gari ambayo inatumika sana kote nchini kwa sababu ina uwezo wa kubeba abiria kwa wingi sana. Ukiangalia katika barabara zetu utapata gari hii inatumika sana katika shughuli za usafiri.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Inakuwezesha kununua sukari kilo moja, mafuta ya kupika lita mbili na mchele kilo mbili. Vilevile noti hii ni takriban dola mia moja hamsini.

Biashara ya uuzaji wa matunda ni biashara ambayo imekubaliwa na wanawake wengi katika nchi ya Kenya. Kuna matunda. Kuna maembe. Tuna maparachichi ambayo hupendwa sana na wakenya kijumla.

Matunda huleta afya bora katika maisha ya binadamu. Hivyo ukienda katika soko mbalimbali utapata wanawake wengi wameweza kutafuta matunda ya aina mbalimbali na kuyauza ili kuweza kuboresha maisha ya wananchi wote.

Gari aina ya Nissan hutumika sana kote nchini Kenya. Hii ni kwa sababu ina nafasi kubwa ambayo inaweza beba watu wengi na kuwasafirisha katika masafa marefu popote ambapo wanataka kufika.

Gari hii ni gari inayopendeza sana, kuanzia kwa rangi, ukiangalia vilevile muundo wake, ambao ni tofauti sana na miundo mingine ya magari ambayo tumewahi kuyaona. Ukiangalia tairi, pia yapendeza, sio kama zile tairi ya magari ya kawaida.